Kwenye duka kuu la manguo na urembo, kumeweza kuonyeshwa kwenye vitandazo viatu vya wanaume rangi ya nyeusi na nyeupe, tisheti pia ambavyo vimeweza kupangwa kwenye mistari, suti zilizoanikwa kwenye viango rangi ya nyeusi, majivu na nyeupe, makofia yaliyo juu. Pia kunao kwa umbali viatu vingine.

Katika soko kuu iliyofungwa kwa juu, aina nyingi za bidhaa zimeweza kutandazwa na kuonyeshwa. Kuna viatu vya wanawake vya baleti, rangi ya waridi, nyekundu, njano, nyeusi, feruzi na kadhalika. Vazi la kuogelea vya wamama, ndara za wanaume na kwenye viango surauali ya wamama.

Kwenye kitandazo kunao waonyesha vitindo ambao wameweza kuvalishwa manguo ya wanawake, rangi tofauti kama vile njano, kijani, machungwa, nyeupe, nyekundu, ya bluu, bluu bahari, kahawia, na kadhalika.

Kwenye maduka makubwa la kuuza manguo kumeweza kutandazwa nje. Kwenye vionyesho vitindo, nguo vingi vya wanawake kama vile suruali na blausi, sketi, nguo kubwa enye rangi na madoa doa, mataka ya polka na vinginevyo.

Katika duka kuu la manguo na urembo, kunao tandazo la kioo ambalo ndani tunaliona manguo ambayo yameweza kupangwa kwenye marafu na vingine vimeweza kuanikwa kwenye vitandazo kama vile sheti, suruali , viatu , kofia na vinginevyo.

Kwenye duka kikuu la manguo; kunaonyeshwa kwenye vitandazo nguo na viatu aina vingi na mitindo kama vile jaketi na shati vya wanaume. Vikiweza kuanikwa kwenye viango na viatu vyenye ngozi, rangi nyeusi na kahawia ambavyo vimepangwa kwenye mistari.

Kwenye duka kuu la nguo na urembo kunao tandazo kwenye marafu nyeupe ambayo yanaonyesha herini na mkufu vya dhahabu na fedha, vibeti na pochi vya wanawake kwa ukubwa na rangi tofauti kama vile kahawia, nyeupe, majivu, malai na hudhurungi. Kwenye vitandazo pia kunao vitenge.

Kunao duka kubwa la nguo ambalo lina ukuta wa vioo. Humo ndani, kwenye maonyesho vyao, unaweza kuona sanamu ya kuonyesha manguo, ambayo yamevalishwa mitindo. Pia kuna manguo mengine kwenye kiango.

Kwenye duka kuu la manguo kuna vitandazo ambavyo vimeweza kupangwa nguo vya wanaume rangi nyeupe, nyeusi tisheti. Kumeweza kuanikwa kwenye viango koti, blauzi, sheti na vinginevyo. Pia kunao viatu na vitu vingine kama vile kofia vya wanaume.

Kwenye duka kuu ya manguo na urembo, kunao tandazo kikubwa ambalo linaonyesha blausi ya wanawake, kofia kikubwa na kofia ndogo. Pia kuna herini na mkufu ya dhahabu na fedha. Vimewezwa kuvalishwa kwenye kitandazo na pia kuna nguo mbali mbali.

Kwenye duka la kuuza nguo na la urembo, kuna marafu, marefu, nyeupe, yaliyopangwa aina ya viatu kama vile buti, viatu vya wanawake vya juu, viatu vya wanawake vya baleti ,viatu vya kamba na mchezo na vinginevyo.

Kwenye duka kuu la manguo, kwenye tandazo cha kioo, kumepangwa aina vingi vya viatu, kutoka juu mpaka chini, mbele yake kuna mwonyesha mtindo wa kiume ambaye amevalishwa shati na suruali, zote aina mbili ya kahawia, kushoto wake, kwenye miango kumeanikwa jaketi vya ngozi.

Kwenye duka kuu kumegawanyishwa katika masehemu. Manguo ambayo yameweza kuanikwa kwenye viango vya chuma, huku kukiwa na kibao juu yao, likionyesha bei. Kando pia kuna blanketi na kuna mwanamke mteja anaweza kuyapekuapekua.

Kwenye duka kuu kunao matandazo ambavyo viyango vya manguo kama vile sheti vya wanaume, sweta, blausi na venginevyo vimewezo kuanikwa kwenye vitandazo, huku chini yake kukiwa na makabati ambavyo vinatumika kupanga manguo humu ndani yakiwa na makofia juu yake.

Kwenye soko kunao duka la kuuza manguo kama vile blauzi, mashati vya wanawake ambavyo vimeweza kuanikwa na rangi tofauti kama vile zambarau, nyeupe, nyekundu, machungwa, nyeusi, kijani na vinginevyo. Kunao pia kibao ambacho.

Kwenye duka kuu la manguo kilicho na dirisha kubwa la kioo kunao vitandazo ambavyo viango vya manguo vimeanikwa vya aina ya suruali, sheti, jeans , sketi na kadhalika. Mionyesho mitindo ya kike na kiume vimeweza kuvalishwa.

Kwenye duka kikuu la manguo, kunao katika mitandazo, shati vya aina vingi vya wanaume na vya rangi tofauti, kama vile nyeupe, njano, majivu, zambarau, na kadhalika. Kuna manguo pia kando yake, yameweza kukunjwa katika sehemu tofauti ya rangi.

Kwenye duka kuu la nguo na urembo, kunao kitandazo kikubwa ambalo linaweza kuonyesha, makofia vya aina mbalimbali rangi ya nyeusi, kibeti cha wamama rangi ya kahawia, miwani ya jua, kwenye vitandazo herini na mkufu, rangi ya dhahabu na fedha. Pia kando yake kunao vitandazo vya herini.

Kwenye duka kuu la nguo na urembo, kuna manguo mengi ambayo yameweza kuanikwa kwenye mitandazo ya chuma kama vile tisheti la rangi nyeupe, waridi, njano, manjano, buluu na vinginevyo. Jinsi ya buluu na sweta vya nyekundu, nyeupe, sketi na vinginevyo.

Nje ya duka la nguo na urembo, kunao sanamu ya vionyesha mitindo, waliovalishwa nguo ndefu nyeupe na la waridi. Pia kuna wateja wanaoingia dukani humo na kuna mwanaume mwenye shati ya buluu na kinyasa na soksi refu nyeupe anaowatumbuiza wateja.

Kwenye duka kuu katika maonyesho kuna sanamu ya kujaribia aliyo valishwa kofia kikubwa na blauzi iliyowazi kwenye bega moja. Kuna kofia zingine zilizopangwa humo pamoja na herini na mkufu. Viatu vya juu na miwani ya jua.

Kwenye jengo katika duka kikuu, kuna duka ambalo wonyesha vitindo ameweza kufanyia nguo na kwenye vitandazo kuna nguo vingi ambavyo vimeweza kuanikwa pale vya wanawake upande moja na upande ule mwingine ni sehemu ya waume.

Katika duka kuu cha nguo na urembo kumeweza kuanyika kwenye viango vya chuma, nguo yenye mitindo na mifumo tofauti na vya rangi tofauti kama vile nyeusi, waridi, njano, buluu na kadhalika na vyote ni vya wanawake.

Kwenye duka kuu la manguo la urembo kunao kutandaza ya mwonyesha mtindo mwanamke aliyevalishwa blauzi nyeupe yenye madoadoa nyeusi, uku kukiwa pia na vibeti vya wanawake rangi ya nyeupe, kahawia, nyeusi na pingine pia kuna ndara za wamama. Pia kuna manguo mengine.

Kwenye duka kuu la nguo ndani la duka tunaweza kuona vitandazo au viango vya nguo ambavyo vimeweza kupangwa kulingana na mitindo au aina kama vile sketi, nguo, shati, viatu na kadhalika, ni vya rangi totauti kama vile nyeusi, njano na vinginevyo.

Kwenye duka la manguo kikuu kuna rafu na viango vya manguo. Kila aina ya manguo kama vile jeans , suruali, shati, t-sheti na kadhalika yamepangwa na kukunjwa ama yameanikwa kwenye viango. Juu ya meza kuna nguo ambavyo vimepagwa juu. Juu kabisa kuna tangazo kikubwa linalosema kwamba kuna kiunguzo wa bei kwa asilimia arobaini.

Kwenye duka kuu la manguo yaani kwa yale mijengo makubwa ambayo unaweza kupata kila aina ya maduka na mikahawa humo ndani. Kuna mtoto mchanga ambaye amesimama juu ya yale vistooli ambavyo watu wanazozikalia wakati ambapo wanataka labda kujipima kiatu. Kando yake na kwote humo ndani kuna laini juu ya lalini ya nguo yalioanikwa kwenye vitundukio vya manguo

Duka kikubwa la manguo ambayo nguo nyingi zaidi vimeanikwa kwa viango. Yamepangwa kulingana na sehemu kama vile vya watoto, kike, kiume na kadhalika. Wateja kadhaa wanapekuka pekua kati vya haya manguo wakiyatoa kwa viango na kuyapima. Kuna muuzaji mmoja aliyevaa koti nyekundu anayeshughulikia wateja.

Kunao gari ya rangi ya njano na enye mistari meusi kando yake, madirisha nyeusi na magurudumu nyeusi ambayo imeweza kusimamishwa maegeshoni katika kiwanja kilicho na nyasi na inao ukuta wa simiti upande mbili za nyuma.

Kuna gari kilicho wazi kikubwa ambayo viti vya nyuma, rangi ya kahawia na vya ngozi vinaonekana vikiwa na sehemu cha kupumzika mkono, mishipi vya kufunga na mikeka ya miguu rangi ya buluu.

Kuna gari nyeupe aina la basi dogo lililo safi na likimetameta iliowekwa maegeshoni mbele ya jengo kubwa kwenye sehemu au mlango wa kuingililia. Lina madirisha nyeupe na magurudumu makubwa nyeupe.

Kwenye kiwanja kikubwa, kilicho na kijani kibichi na miti marefu, kuna magari pale ambayo yameweza kuwekwa maegeshoni. Gari tofauti aina ya kibinafsi ya rangi nyekundu, majivu, nyeusi na kadhalika. Pia kuna watu walioketi humu chini wakijiburudisha.

Kwenye duka kikubwa la kuuza magari iliyo na vitandazo vikubwa vya vioo ambavyo magari yamewezwa kupangwa na kuonyeshwa humo ndani. Pia maegeshoni pale nje Kuna magari ambayo yamesimama hapo yakiweza kuangaliwa na mteja.

Gari lililosimamishwa maegeshoni kando na maghorofa makubwa vya vyumba vya kuishi, ambalo ni la rangi nyeusi na ina madirisha nyeusi na mataa meupe. Ni gari ambacho linaweza kutumika kwenye barabara mbaya na linaweza kuwa na kipawa cha nne.

Kwenye kiwanja mkubwa la nyasi lililo na mti marefu pale nyuma, kuna gari aina la kubebea mzigo ya 4 by 4 , rangi ya majani kigiza, ambalo limewekwa maegeshoni hapa likisimama na kutazamwa na watu wengine.

Kunao gari mkubwa kilichosimamishwa maegeshoni aina ya mara nne kwa nne yaani gari ambayo hutumika kwenye mabarabara mbovu. Ni rangi ya majivu iliyo na mataa makubwa, magurudumu na madirisha nyeusi na yameweza kuwekwa pale ambacho huweza kufanya hivo.

Kunao mwanamke aliyekaa kwenye gari, rangi ya bluu giza ambaye ameweza kujifunga mshipi. Anaweza kupokea funguo kutoka kwenye muuzaji wa magari ambaye ameweza kumsahihishia makaratasi yake.

Gari aina ya basi ndogo, iliyokula chumvi, yani iliyochapa, na kuyaona miaka mengi, imesimamishwa, maegeshoni, ni ya aina mbili, ya rangi ya bluu, na mbele yake ina vyuma vinono, vilizopita kutoka sehemu moja ya mbele, hadi nyingine, imesimamishwa kando ya nyumba ya mawe.

Kunao gari kikubwa rangi ya nyekundu, ambalo limefunguliwa wazi na unaweza kuliona sehemu cha dereva kuketi, viti vyake vya ngozi nyeusi na mkeka ya miguu. Pia unaweza kuona magari mengine kando yake na vyumba vya kuishi.

Kuna mwanaume ambaye ni muuzaji wa gari wenye sheti bluu ameweza kuketi mezani na mteja wake hapo akimshika mkono hapa wakiwa na makaratasi ya kutia sahihi kukamilisha ununuzi wa gari ailoyomuuzia mteja.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa muuzaji wa magari aliye na suti rangi ya majivu, sheti ya bluu na miwani. Anamwelezea mwanamke kando yake mwenye sheti nyeupe kuhusu gari rangi ya bluu bahari iliyo mbele yao. Wote wanatabasamu huku mwanamke akionekana kutongozwa na muuzaji huyo kulinunua gari hilo.

Kunaweza kuweka kwenye mistari katika sehemu wa wauzaji, magari ambayo mengi ni rangi meupe yameweza kusimamishwa maegeshoni huku wakisubiri wateja kuja kuziangalia na pia kuzinunua.

Kuna gari kubwa ambalo limesimamishwa kwenye chumba la maegesho zilizopatikana katika sehemu ya chini ya maghorofa. Lina magurudumu makubwa, rangi ni ya majivu, na ina vioo nyeusi ambavyo huzuia mtu kuona ndani. Vioo vyake vya kando vimekunjwa.

Kwenye kituo cha kuosha magari kuna mpira wa maji ambayo yanaosha magurudumu wa gari na sabuni. Yanaoshwa na yanaweza kuwa masafi. Magurudumu kama nne pale yanaelekezwa kwenye maji.

Kunao gari wa mtindo wa kizamani ambalo limesimama barabarani huku ikiekwa maegeshoni aina ya kigeukaumbu na nirangi ya majani au kijani giza lina pia magurudumu nyeupe na pia limeweza kuwekwa pale kwa matandazo.

Watu watatu wameketi mezani, upande mmoja mwanaume muuzaji wa magari, aliyevaa suti rangi ya kijivu, anawapa funguo la gari mwanaume na mwanamke, walio pia vaa mtawalia, suti nyeusi na ya kijivu, wanaonekana kuwa na furaha kubwa.

Kuna gari kikubwa ya four by four aina ya Volkswagen ambayo ina rangi nyeupe na kwa sehemu zingine nyeusi. Gari hilo linaweza kuwakishwa na mataa ya LED ambavyo huwaka hata mchana. Pia yana magurudumu makubwa.

Kumesimamaishwa maegeshoni basi ndogo rangi ya majivu ambalo lina magurudumu na madirisha meusi, na amabalo limeweza kusimama likiangalia nyuma. Kando yake kuna miti yenye majani mabichi na pia kuna magari mengine kando yake.

Kuna muuzaji wa magari aliyosimama na mke na mume, ambaye wanaweza kuangalia gari ambalo wanataka kulinunua kulingana na yale magari yaliyosimama pale maegeshoni vya aina tofauti na rangi kama buluu, nyekundu, njano, majiivu na kadhalika.

Kando la barabara, kuna gari kikubwa, rangi ya nyeupe yenye magurudumu na vioo nyeusi iliyoeka maegeshoni huku ikiwa imefunguliwa mlango wake wa ndani, ulio na viti vyeusi na huku ya mataa makubwa ,yenye mataa ya kuwaka.

Kwenye kiwanja kikubwa lenye nyasi mabichi kunao gari kubwa aina ya mara nne kwa nne ambalo hubeba mzigo nyuma yake limeweza kuweka mwengeshoni huku likiweza kuzingirwa na miti mirefu yaliyo kando. Yana madirisha meusi na magurudumu makubwa.

Katika kiwanja mkubwa cha nyasi, kunao magari mengi ambayo yamesimamishwa maegeshoni, ya kibinafsi rangi ya black , nyekundu, bluu na vinginevyo na pia kuna watu ambao wameweza kuketi uwanjani pale wengine wakisimama na wengine wakiyashika sahani vya chakula.

Kwenye kiwanja kikubwa kilicho wazi na enye tandazo nzuri la nyasi mabichi kuna gari lililosimamishwa maegeshoni aina ya basi ndogo. Ni nyeupe, enye mataa makubwa, magurudumu makubwa nyeusi na vioo nyeusi. Nyuma yake kuna pia chumba kingine ya mabati.

Kwenye soko kikubwa cha utamaduni kilicho jijini kuu, kumeweza kupangwa chini kwenye magunia shanga vya hereni na mkufu vya rangi tofauti. Pia kunaweza kupatikana hereni ya dhahabu na fedha vimepangwa kwenye mistari. Pia kuna sheti na blauzi za kimasai.

Kunao tandazo pale ambalo linalo matunda na mboga vya aina tofauti kama vile tangawizi, dania, kitunguu, ndimu, biringanya, hoho, hoho ya rangi ya njano, mananasi, kabichi, viazi na vinginevyo.

Kwenye meza ya chini ya mbao sokoni; kuna tandaza kikubwa la viatu. Kuna pia tandaza kikubwa lililosimama kando lake la viatu zingine na miwani ya jua. Viatu ni vya aina mbili ,ndara na viatu vya baleti. Vyote ni vya wanawake na ni vya kila aina ya rangi.

Kwenye duka cha kifundo cha kale linalouza rekodi za muziki kama vile disk ngandamize linaochezwa kwa sistemi ya sauti na marekodi ambavyo vinachezwa kwenye sahani ya santuri zote zikiwa ambinu za kale vya kucheza muziki.

Kwenye soko kikubwa katika katika mji, kuna vibanda vyenye bidhaa kama vile zulia na matandiko vya chini, soksi na kofia. Kuna mchuuzi mwanaume ambaye ana mkokoteni wa miwa ambazo anawakatia katia wateja. Kuna watu wengi na wa kila aina wanawake, waume, vijana, wasichana, wanono, wafupi na kadhalika.

Kwenye soko kikubwa kuna kila aina ya matunda kama vile aina ya maembe zilizopangwa kwenye masehemu na ndizi zilizofungwa juu ya paa zikiiva polepole. Pia kuna karoti, viazi, karakara, papaya na machungwa. Kuna mwanaume mwenye sheti na jinzi anasimama pale akiyachagua.

Kwenye soko kubwa cha vyakula, kunao nyanya nyingi sana ambayo yameweza kupangwa kwenye kreti vya mbao, huku muuzaji wao akiweza kuyapanga kulingana na hali ya kuiva. Pia kuna watu wengine sokoni, magari, na mikokoteni pale.

Kwenye soko kwenye vitandazo kuna matunda mengi kama vile machungwa, matofaa, papai, zabibu mekundu, ndizi, tikiti maji makubwa na vinginevyo pia kuna muuzaji anayesimama akipanga bidhaa vyake.

Kwenye soko pale kunao vyakula ambavyo vimeweza kutandazwa kama vile migomba makubwa vya matoke, vitunguru vya majani, viazi tamu aina ya nyekundu, magunia makubwa ya kabeji malenge na vinginevyo.

Kwenye soko katika jiji kunao kando ya barabara ya lami, vibanda enye mtandazo vinavyouza vyakula kama vile: machungwa, nyanya, kabeji, papaya , mboga kama vile: terere, machicha, ndizi na kadhalika. Kuna watu wanaotembea kati.

Kwenye soko kikubwa lililofungwa na paa la mabati ambalo linaleta giza; kuna vibanda vya matunda na mboga kando ya njia. Upande mmoja kuna nyanya, biringanya, kitunguu majani, mchicha na vinginevyo. Upande ule mwingine kuna hoho, ndizi, maembe, viazi tamu, tikiti maji zilizopasuliwa vipande na vinginevyo.

Kwenye soko kunao vyakula mbalimbali kama vile nyanya, hoho ya njano, hoho ya kijani, mbaazi, kitunguu, tikitiki maji, ndimu, tango, na matunda ya kiwano.

Kwenye soko kunao viungo kama vile kwenye kreti tangawizi ,kwenye gunia manjano, kwenye kikapu kikubwa kitunguu saumu na magunia mengine. Pia kuna mboga ya sukuma, gunia la mahindi na vifaa vinginevyo.

Kwenye soko kikubwa cha utamaduni kunao mikoba madogo vya wanawake ambavyo vimeweza kushonwa na uzi wa makonge huku yakiezekwa rangi ya nyeusi, nyeupe, kahawia, pia linalo sehemu la ngozi. Huko nyuma pia kuna viatu vya ndara ambavyo vimeweza kushonwa na shanga vya rangi tofauti.

Kwenye soko la kitamaduni kunavyo vitandazo vimeweza kutandikwa chini vya shanga aina ya herini, bangili, mikufu vya rangi tofauti.

Kwenye soko kikubwa katika mji, kuna vibanda ambavyo vimewekwa vitandazo vya chakula kama vile hoho, nyanya, vitunguu, viazi, karoti, mbaazi, ndizi na vinginevyo. Kuna mchuuzi ameketi chini akiweza kuyakata mboga na wateja wanaozunguka.

Kwenye soko kikubwa cha vyakula kunao matunda mbalimbali ambao vimeweza kuwekwa kwenye tandazo kama vile ndizi, maembe, tufaha, machungwa, viazi tamu, nduma, avocado mananasi, tikitimaji na vinginevyo.

Kwenye soko lilio kando na barabara kwenye jiji kuu. Kuna mchuuzi ambaye ameweza kupanga juu ya meza ya mbao aina tofauti ya maua rangi na waridi, manjano, kahawia, machungwa, mekundu, nyeupe na kadhalika. Pia kando kuna magari ambayo yamesimamishwa maegeshoni huku watu wakipita.

Kwenye soko kikubwa kilichofunikwa kwa juu na paa ya makaratasi kunao vitandazo vingi vya aina chakula tofauti kama vile maembe, nyanya, ndizi, viazi na upande mwengine kunao maharagwe, ndegu, mahindi na kadhalika.

Kwenye tandaza kikubwa, kwenye duka kuu, kunao viatu vingi vya kamba au vya mchezo vya aina nyingi na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu, bluu, manjano na vinginevyo ambavyo vimeweza kupangwa kufuata juu.

Kwenye soko kikubwa wachuuzi wameketi, na kuvitandaza bidhaa vyao chini kwenye magunia, kama vile: vyakula, ndizi, mahindi, nyanya, maembe, viazi vitamu, matoke, matunda, kabichi, hoho, machungwa, na vinginevyo. Kando kuna mwanamke muislamu, aliyevaa sare ya buibui.

Kando ya barabara kuu kwenye jiji. Kuna magari yanayopita kwa kasi, watu wakivuka na mapikipiki. Kando yake kuna soko kikubwa zaidi yenye vibanda vimefunikwa na mabati, na zingine plastiki au gunia. Pia kuna mataa ya stima ya barabarani, na vibao vikubwa vya maarifa.

Aina na aina ya vikapu vya shanga vya kila ukubwa. Vikapu maridadi na vya kila rangi kama vile mchanganyiko wa nyekundu, manjano, nyeusi, machungwa, kahawia na mengi zaidi. Vikapu vile ni yale yanavyo tumika na wamama kuweka kujitia kama vile, pete, bangili, vipuli na kadhalika. Kuna pia bangili vya shanga vya mkono na shingo.

Katika soko kikubwa ambayo inakaa ya viatu pekee. Mwanaume ameinama pale akiweza kupanga duka lake la viatu. Kuna mbao viwili vilivyosimamishwa na kati ya hizo mbao, kuna viatu vya shanga na ngozi, ambavyo vimepangwa katika mistari ya kufwatanishwa. Shanga hizo kwenye viatu vimeshonwa kwa kila aina ya rangi na maridadi na yanapendeza.

Kwenye ukuta cha matofali mekundu na meupe kunao tangazo kubwa ambacho linaonyesha vyumba vya kuishi vya kukombolewa ambavyo vimeweza kuwekwa nambari ya simu ya ofisi ile na pia kusema ukubwa wa vyumba hivyo.

Kuna mkao wa kibinafsi enye ghorofa moja, enye paa la matofali na roshani mbele yake na madirisha makubwa. Pia ina bustani ndogo ambalo limepandwa majani na maua tofauti na ina lango la kuingia nyeusi ya mabati.

Kwenye mji kuna nyumba mkubwa ambalo ni la makazi la kibinafsi ambalo lina paa enye matofali nyekundu, ukuta nyeupe. Pia yana madirisha makubwa na roshani upande mmoja. Yameweza kuzingirwa na kikingi cha mimea ama cha miche.

Kuna nyumba kirefu kilicho na ghorofa tano ambacho liko barabarani ya vyumba vya kuishi ambaye lina madirisha makubwa ambayo yanaangalia sehemu ya nje. Pia unaweza kujengwa na simiti na mawe na limepakwa rangi la nyekundu.

Kando la barabara kunao tangazo kubwa la vyumba vya kuishi, tangazo hilo linasema asilimia arobaini za nyumba hizo zimeweza kuuzwa, nyumba hizo huuzwa kutokana na chumba cha kulala mbili au tatu, nyuma ya tangazo kuna ghorofa kubwa zaidi nyeupe, ya vyumba vya kuishi.

Kunalo ghorofa kikubwa zaidi isilozidi ghorofa kumi na tano, ambalo ni cha vyumba vya kuishi, ghorofa hili limepakwa nje yake rangi ya majivu na nyeupe, mbele yake barabarani kuna laini zinazopita za stima, na kando ya barabara hilo kuna miti.

Kunao jengo kikubwa la ghorofa tano ambalo limepakwa rangi nyeupe na ya buluu ambayo ina roshani mbele yake na duka la dawa na duka la bidhaa chini yake. Mbele maegeshoni pamewekwa gari nyeupe.

Kuna vyumba vya kuishi vya ghorofa tano ambavyo vimeweza kujengwa vikikaribiana huku mmoja wao ikiwa rangi ya njano, nyingine ikiwa rangi la nyeupe. Vyote ni vya simiti na yanayo madirisha makubwa isipokuwa moja yenye roshani mbele yake.

Kwenye jengo kikubwa la ghorofa mbili ya nyumba za kuishi, kunao maridadi ambayo yameweza kupangwa na mawe. Pia nyumba hizo zina roshani. Lina mlango wa chuma kikubwa, na nje yake kumeweza kuwekwa maegeshoni, pikipiki. Pia yanapaa la ghorofa.

Kuna vyumba vikubwa vya kuishi viwili enye maghorofa matano ambayo yamepakana na kukaribiana sana. Ghorofa kimoja yamepakwa rangi ya manjano na ile nyingine rangi nyeupe. Chini yao kuna ukuta iliyo sura mbovu ya mawe.

Kunao vyumba vya kuishi yenye gorofa tano kilicho na paa cha kukorogea na tanki nyeusi ya maji. Pia yana maroshani ndogo na madirisha makubwa. Kando yake pia kuna miti marefu yana majani mabichi. Na mbele yake kuna kikingi cha mabati kiliozingira.

Kuna vyumba vya kuishi vyenye ghorofa mbili ambazo bado hazijakamilika kujengwa. Yamepakwa ndani yake rangi ya zambarau na lina kibao kikubwa mbele yake yakitangaza nyumba za kibriki ngoma , chumba kimoja, chumba mbili na nambari za kupiga.

Kunao chumba kikubwa cha kuishi ambalo linaonyesha sehemu la familia ambalo lina madirisha marefu kutoka juu mpaka chini la vioo. Na pia ina sehemu ya makabati, sehemu ya runinga na vinginevyo.

Kuna vyumba vya kuishi enye ghorofa tano ambalo limejengwa na mawe na ambalo nje yake amepakwa rangi ya manjano na yana madirisha makubwa na pia sehemu kilicho na roshani. Pia kunao paa ya ghorofa ambalo lina chuma linalolizunguka.

Kwenye kiwanja lililogawanyishwa masehemu, kuna nyumba ambayo isiyo na ghorofa yenye paa nyeusi na tanki mbili ya maji juu yake. Mbele yake kuna vyumba vya kuishi enye ghorofa nne na rangi ya kahawia na madirisha makubwa na paa ya ghorofa.

Kuna nyumba kikubwa cha kuishi yenye ghorofa moja. Ni nyumba maridadi iliyopakwa rangi ya machungwa nje yake na ina madirisha marefu makubwa. Nje, kando yake, kuna mimea na maua ya aina na rangi nyingi tofauti kama vile; nyekundu. Kuna pia mmea mrefu wa ndizi.

Kuna vyumba vya kuishi kikubwa, enye maghorofa matano ambayo yamepakana na kiwanja kilicho wazi, na halina chochote. Yamepakwa rangi ya kahawia kwenye mistari, na limeandikwa jina lake kwenye ghorofa la juu zaidi kwa rangi nyeupe. Jengo hilo lina madirisha madogo sana.

Kwenye kisehemu, kunao vyumba vya kuishi, ambavyo ni vya chumba moja ama viwili. Vimewezwa kujenga kwa karibu vyote vikifanana na vyote ni vya mawe. Vyumba hivi vinao nafasi ndogo ya kibinafsi mbele ya nyumba.

Kuna vyumba vya kuishi ambavyo ni rangi nyeupe. Yana madirisha makubwa, na paa la ghorofa. Lina bustani ndogo nje yake, kando na njia za kutembea, na imezingirwa na ukingo wa mawe. Kando yake kuna msitu mkubwa, na pia ina sehemu ya maegesho ya magari.

Kuna jengo kikubwa la mawe ambalo ni la vyumba vya kuishi. Kuna kibao nje ambacho kinaweza kutangaza vyumba hivyo ni vya chumba vitatu pia kuna nambari pale la kupiga na inasema kwamba nyumba izo ni za kuuza wala sio za kukomboa.

Kwenye duka kikuu la kujihudumia la kukula na vifaa vingine. Kwenye friji kikubwa cha biashara kumeweza kupangwa kwenye barafu aina tofauti ya soseji kama vile ya nguruwe, ya kondoo, ya ngombe, ya kuku, ya bata na kadhalika.

Kuna jokofu kikubwa la biashara la buluu na enye mataa makubwa ya neoni ambayo kinacho ndani vinywaji nyingi kama vile sharubati, juisi ya kupenyeza, maji ya matunda, ambavyo vimewekwa katika katoni au mkopo madogo.

Kwenye duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa, kuna duka kikubwa ambacho kinauzwa aina nyingi za samaki kama vile kamba, tilapia, salmoni na vinginevyo. Zinaweza kuhifadhiwa kutokana na uharibifu kwenye visanduku kipuzaji au jokovu ndogo. Kuna pia matandaza vioo vinavoonyesha samaki hizo kwenye vifurushi.

Kuna duka kikubwa ambaye kinauza kila jinsi ya nyama, kama vile ngombe, mbuzi, kuku na kadhalika nyama hizo yamekatwakatwa na kupangwa kwa njia ya kuvutia kwa kitandasa kikubwa kilichofunikwa na kioo. Nyuma ya kitandasi hicho kuna muuzaji ambaye amevaa koti na kofia nyeupe anayehudumia mwanamke mnunuzi.

Kwenye duka kuu la kujihudumia vya vyakula na vinginevyo, kunao sehemu ambacho ni cha maziwa vya pakiti, maziwa ambavyo huweza kukaa kwa muda. Kuna aina vingi vya maziwa haya ambavyo huuzwa kwenye kiwango ndogo.

Kwenye duka kuu la kujihudumia, kunao sehemu cha usafi ambacho kwenye marafu kumeweza kupangwa sabuni mbali mbali kama vile ya kufua, sabuni ya vyombo na matumizi mengine ambayo yanahitajika kwenye nyumba.

Kuna jengo kikubwa la maduka kuu la kujihudumia la vyakula na vingine ambavyo vimeweza kujengwa na matofali nyeupe. Lina tangazo kikubwa ambalo limeandikwa jina lake na pia ina paa la ghorofa. Pia yana madirisha mengi madogo na miti nje yake.

Kwenye duka kuu la kujihudumia, la vyakula na vifaa vingine, kumeweza kupangwa kwenye marafu marefu, aina tofauti vya pamba za wanawake ambazo hutumikwa kwa hali ya kimwezi. Pia kando yake kunao marafu ya dawa ambayo yanatumika kuua viini.

Kwenye maduka makubwa la kujihudumia vya chakula na vifaa, kunao tandazo kikubwa cha kioo ambayo mle ndani kumeweza kuwekwa vyakula mbalimbali kama vile keki, samosa, chapati, mandazi na vinginevyo ambavyo vinapendeza.

Kwenye duka kikuu kunao mistari, juu ya mistari ya vitandazo vya vioo ambavyo humo ndani vimepangwa vinywaji. Juu ya kibao kikubwa kuna dokezo ambalo limeandikwa duka la pombe, kwenye mataa ya nioni ya bluu.

Kwenye duka kuu la kujihudumia na vifaa vingine, kunao ngazi ya umeme kilicho chini yake na chuma, huku juu ikiwa na reli ya vioo ambavyo hutumika kwa usafirishaji wa wateja na wanunuzi, wanapokwenda kwenye ghorofa moja hadi nyingine au sehemu moja mpaka ule mwingine.

Kwenye duka kuu la kujihudumia la chakula na vinginevyo, kuna marafu yaliyojaa aina tofauti vya peremende na biskuti, keki na vitamu vingine ambavyo vinapendwa kukulwa na watoto au watu wazima.

Kwenye duka kikuu la kujihudumia la vyakula na vifaa, kuna rafu juu ya rafu katika sehemu za usafi wa meno. Aina vingi tofauti vya dawa vya meno na kuuza pia kando yake miswaki vya aina mbalimbali vya kusugua meno katika hali ya usafi.

Kwenye duka la kujihudumia la vyakula na vifaa vengine kunao kwenye marafu yakiweza kupangana mmoja baada ya nyengine magodoro vya aina tofauti na vya unono tofauti ambavyo vinaweza kununulika hapo na wateja kulingana na ukubwa au upana wa vitanda vyao

Katika duka kuu kunao sehemu ambacho huuzwa mafuta ya kujipaka ya aina mingi vya wanawake na vya wanaume, ambayo huleta unyororo kwa ngozi na hutumika kwa uhifadhi na urembo wa hali.

Kwenye duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa vingine, kuna sehemu ambacho kumepangwa kwenye mistari mabaiskeli madogo vya kila aina na rangi kama vile njano, nyeusi, machungwa na kadhalika. Baskeli haya ni madogo na ni yale ambacho yatatumika na watoto. Pia kuna marafu pale nyuma.

Kwenye duka kuu la vyakula na vifaa vingine, kunaye marafu marefu ambavyo vimetoka juu mpaka chini ambaye yameweza kupangwa kwa utaratibu na aina tofauti vya dawa za meno. Dawa hizi zimeweza kuonyeshwa na kupangwa kulingana na aina.

Kwenye duka kikubwa kikuu kuna vionyesho vimegawanywa mara mbili. Upande mmoja kumeandikwa kwenye kibao kikubwa cha rangi ya machungwa, "Soko ya Nyama", na upande ule mwingine kumeandikwa vilevile kwa rangi ya machungwa, "Soko la Samaki"

Katika duka kuu la kujihudumia kunao sehemu ya vyakula vitamu vya peremende na yameweza kupangwa kwenye marafu mpaka juu. Vitu kama chokoleti, biskuti, keki, tamu tamu, lawa lawa na vinginevyo matamu.

Kwenye duka kuu la kujihudumia kunao soko kikubwa kinachouza kila aina ya vyakula kama vile machungwa, tikiti maji, kabeji, kitunguu, viazi na pia inauza vinginevyo kama nduma, viazi tamu na mboga mbalimbali ambavyo wateja wanaweza kuzunguka na trolley wakijichagulia.

Kwenye duka kuu la manguo na urembo kunao viango na vitandazo ambavyo vimeweza kuanikwa viatu vya kila aina kama vile boots vya wamama, patipati vya aina vingi na rangi kama buluu, nyeusi, nyeupe, machungwa na kadhalika. Viatu vya rubber vya wamama na vinginevyo.

Kuna duka kikuu enye tangazo kikubwa cha kijani juu yake, ambacho kimeandikwa Chandarana. Humo ndani kuna wateja ambao wanapekua matandazo makubwa vya kila aina, vya mboga, matunda na vyakula mbalimbali.

Kwenye duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa, kunao marafu marefu, makubwa ambayo ndani yake yameweza kupangwa manguo mbali mbali vya watoto vya rangi: njano, waridi, bluu, nyekundu, malai, nyeusi na kadhalika.

Kwenye duka kuu, au jengo la maduka makubwa. Kunao njia ya laini baada ya laini vya vinywaji vya pombe, vya aina nyingi mno zaidi. Pombe hizo vimepangwa kulingana na aina, ukali na bei. Vingine vimepangwa kulingana na tarehe au mwaka uliotengenezwa, kama vile mvinyo iliyotengenezwa na miaka zaidi huwa na bei zaidi.